Hoteli ya kisasa imepambwa kwa maua pamoja na kupakwa rangi nzuri ya bluu. Pia ndani ya hoteli hii, kuna viti pamoja na meza za kisasa, pamoja na masofa. Na hoteli hii hutumika kwa ajili ya watalii pamoja na wageni mbalimbali, kutoka sehemu tofauti tofauti.

Wanawake wawili mmoja akiwa ni mjasiliamali na mwingine akiwa ni mteja wakifanya biashara ya kuuziana mboga mboga, katika duka ambalo lina nyanya, matunda, pamoja na mboga za majani.